Bango la tangazo la benki ya "Standard Chartered", likimuonesha mnyama pundamilia mwenye mistari meupe na meusi, pamoja na huduma zitolewazo, kuwa ni kufungua akaunti ya benki na huduma nyinginezo.

Bango la tangazo la benki ya Absa ambalo lina picha ya dada akiwa ameshikilia fedha pamoja na maandishi yanayoonyesha huduma zipatikanazo kama vile; kutuma pesa, kutoa pesa, kulipia bidhaa mtandaoni.

Kijana wa kiume akiwa ndani ya jengo la benki, akisubiri kupatiwa huduma na mhudumu aliyeketi kwenye kiti, akiwa anatazama kompyuta iliyopo mezani.

Kijana wa kiume ambae ni muhudumu wa baa akiwa amesimama katika kaunta iliyo na vinywaji au vilevi mbalimbali vilivyohifadhiwa katika rafu za vioo kukiwa na meza refu na stuli kwa ajili ya kukalia.

Mazingira ya baa kukiwa na viti virefu vya kukalia katika eneo la kaunta, watu wengine wakiwa wamekaa kwenye viti wakinywa vinywaji vya vilevi mbalimbali, kukiwa na mwanga hafifu utokanao na taa zilizofungwa juu za rangi tofautitofauti.

Kijana wa kiume ambae ni mhudumu wa baa akiwa katika sehemu ya kaunta akichanganya vinywaji mbalimbali katika kikombe kilichopo juu ya meza, huku nyuma kukiwa na vilevi ambavyo vimehifadhiwa kwenye chupa na kupangwa katika rafu za chuma.

Vijana wakiwa wameketi katika mazingira ya baa, huku mezani kukiwa na chupa zenye vilevi mbalimbali, na mhudumu akiwa amesimama akiwapatia vilevi vingine.

Mazingira ya baa kukiwa na kaunta ya chupa za vilevi zilizopangiliwa katika rafu za vioo na mwanga hafifu wa rangi tofautitofauti, unaomulika kutokana na taa zilizofungwa juu.

Mkusanyiko wa watu wengi waliorika na jinsia tofauti wakiwa katika maeneo ya baa ambapo wanacheza muziki huku wakinywa vinywaji mbalimbali juu kukiwa na taa zilizofungwa za rangi mbalimbali pamoja na eti urembo unaopendezesha sehemu hiyo.

Mazingira ya ndani ya gari upande wa dereva ukiwa na milango iliyofunguliwa stelingi kwa ajili ya kukatia kona, sehemu ya kukanyagia mafuta pamoja na breki, kukiwa na mshale unaonyesha mwendokasi au ujazo wa mafuta.

Magari mengi yenye rangi nyeupe ya aina tofauti tofauti yakiwa yamepangiliwa katika mistari iliyonyooka kwenye eneo lililo na uwazi. Magari hayo yakiwa yanafanyiwa biashara ya kuuzwa.

Kijana wa kiume aliyevaa barakoa na fulana ya rangi nyeupe, akiwa amesimama mbele ya gari jeupe, pembeni kukiwa na gari jeusi, ambayo yanauzwa na yametengenezwa na kampuni ya hiyundai.

Gari lenyeuwezo wa kubeba watu wanne lenye rangi ya kijivu, likiwa ndani ya jengo katika sehemu ya maegesho na mwanga kuonekana hafifu kutokana na giza kumaanisha Ni nyakati za usiku.

Magari mengi ya rangi nyeupe yakiwa ni ya aina moja yamepangwa katika mistari ilionyooka katika sehemu iliyo na uwazi mkubwa ambapo magari hayo yanauzwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na muhudumu, bali ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Duka dogo lenye mlango mpana ndani yake kukiwa na mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba, pembeni kukiwa na skrini ya kidigitali yenye vitufe, ambavyo hutumika kuingiza kiasi au ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa na ya kielectronic ambayo inatumia umeme ili kufanya kazi inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, pale mteja anapoingiza fedha kisha kuandika kiasi anayohitaji kupitia vitufe vilichopo katika mashine hiyo, ndipo bomba uanza kutitirisha maziwa lililopo katika dirisha dogo la mashine hiyo.

Duka dogo lenye mlango mpana, uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani kukiwa na mashine ya kisasa ya kielektroniki ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa.

Vijana wa kiume wakiwa wameketi katika mgahawa mdogo wakiwa wanapata vyakula mbalimbali, huku kila mmoja akiwa ameshikilia kikombe chenye maziwa ya mtindi, wakiwa na nyuso za furaha na kugonganisha vikombe hivyo ili kunywa.

Kijana wa kike akiwa ndani ya duka linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa anamimina maziwa kutoka kwenye ndoo na kuweka katika chombo cha mteja, ambavyo vipo juu ya meza.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ikiwa katika kona ya chumba, mashine hiyo hutoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba, pembezoni kukiwa na skrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuandika ujazo unaohitaji.

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani kukiwa na meza ndefu iliyo na vyombo, ambayo hutumika kuhifadhia maziwa yanayouzwa kutoka katika duka hilo.

Kijana wa kike alievaa koti refu la rangi jeupe akiwa anapanga maziwa yaliyopo katika madumu na makopo, katika rafu za chuma zilizopo katika duka hilo .

Kijana wa kike aliyevaa koti la rangi jeupe, akiwa ndani ya duka akimimina maziwa kutoka kwenye jagi na kuweka kwenye chombo cha mteja, aliyesimama upande wa nje wa dirisha, lililotengenezwa kwa kutumia chuma.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ambayo inatoa huduma ya maziwa pasipokuwa na muuzaji, bali mteja huingiza fedha kisha kuandika kiasi anachohitaji kupitia kwenye vitufe vyenye namba, ndipo bomba huanza kutiririsha maziwa lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo

Mwanamke aliyevaa koti la rangi jeupe, akiwa katika duka linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa ambayo yamehifadhiwa katika boksi yenye makaratasi magumu na kupangiliwa katika rafu za chuma.

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani ya duka hilo kukiwa na mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo, ambalo lina bomba linalo tiririsha maziwa.

Kijana wa kiume akiwa ndani ya duka dogo lenye meza na mlango mpana kukiwa na bango lililoandikwa juu bidhaa zinazopatikana sehemu hiyo ikiwa ni maziwa, barafu, maji safi yanapatikana kwenye pakiti.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu. bali ina dirisha dogo lenye bomba ndani yake ambalo linatiririsha maziwa pale inaporuhusiwa kwa kuwa ela imeingizwa na ujazo umeandikwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu. Pale lina bomba ambalo linateremsha maziwa kwenye chombo cha mteja, pembeni kukiwa na skrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Kijana wa kiume akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa, inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, pasipo kuwa na mhudumu, akiwa anabonyeza vitufe vyenye namba, ili kuandika ujazo anaohitaji.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika dirisha dogo, lililotengenezwa kwa vioo, la duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe.

Duka ambalo limetengenezwa kwa kutumia mabati likiwa na dirisha wazi ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo, kukiwa na picha ya maziwa yaliyopo katika kikombe kwenye mlango wa duka hilo.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, pasipokuwa na mhudumu bali inajiendesha yenyewe, pale ambapo mteja ataingiza fedha kisha kuandika ujazo anaohitaji kupitia katika vitufe ndipo bomba lililopo ndani ya dirisha dogo huanza kutiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki, inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali mteja huingiza fedha kisha kuandika kiasi au ujazo unaohitaji kwa kutumia vituko vyenye namba, ndipo bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo, huanza kuteremsha maziwa.

Kibanda kidogo chenye madirisha pamoja na milango iliyotengenezwa kwa kutumia kioo, ikiwa inatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa zitokanazo na mifugo kama vile: maziwa yanayotoka kwa ng'ombe na mayai yanayotoka kwa kuku.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki inayotumia umeme kufanya kazi, ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na muhudumu, bali ina bomba ambalo linatiririsha maziwa lililoppo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika kibaraza cha mlango uliotengenezwa kwa kutumia chuma, kwa duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Mashine mbili za kielektroniki ambazo zinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali zina sehemu ya kuingiza pesa kisha kuandika ujazo unaohitaji kwa kutumia vitufe vyenye namba, ndipo dirisha dogo lenye bomba huanza kutiririsha maziwa.

Mashine ya kieletroniki ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, ikiwa na dirisha dogo pamoja na bomba linalotirilisha maziwa kwenye chombo cha mteja. Chini kuna skrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kujaza ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki, ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na ng’ombe pasipokua na mhudumu, bali ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa.

Mashine za kisasa ambazo zinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu zikiwa na dirisha dogo lenye bomba ambalo hutitirisha maziwa pamoja na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Mashine za kisasa za kielektroniki ambayo zinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, zikiwa zimepangwa katika mstari ulionyooka. Ambapo zina vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo, pamoja na dirisha dogo lenye bomba, linalotumika kutiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali mteja huingiza kiasi cha fedha kisha huandika ujazo anaohitaji kupitia katika vituko vyenye namba, ndipo bomba huanza kutiririsha maziwa lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu. Bali ina dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa pamoja na vitufe ambavyo vina namba vinavyotumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Duka dogo ambalo lina mlango na madirishaambayo yametengenezwa kwa kutumia chuma, ndani likiwa linauza huduma ya maziwa yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe pia kukiwa na picha ya ng'ombe iliyochorwa kwenye duka hilo.

Kijana wa kiume akiwa anaingia katika mlango mdogo wa chuma wa duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe.

Mtoto wa kiume, akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzajiwa maziwa pasipokuwa na mhudumu, ikiwa na dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa na vitufe vyenye namba ambavyo vinatumika kuingia ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na muhudumu, ikiwa katika kona ya chumba, mashine hiyo ina vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza kiasi unachohitaji pia ikiwa na bomba linalotiririsha maziwa lililopo ndani ya dirisha dogo.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ambayo inatumia umeme kufanya kazi ikitoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na muhudumu, bali ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa na skrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaouhitaji.

Duka dogo lililopakwa rangi ya bluu katika sehemu kubwa, likiwa na mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani kukiwa na meza yenye chupa zilizo hifadhi maziwa, ambayo yanauzwa kutoka katika duka hilo.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo, hutumika kuingiza kiasi au ujazo unaohitaji.

Kibanda kidogo chenye madirisha na milango iliyotengenezwa kwa vioo, ambacho kinatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa zitokanazo na mifugo, kama vile; maziwa yanayotoka kwa ng'ombe na mayai yanayotoka kwa kuku.

Kijana wa kiume akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa ya kielektroniki inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, pale ambapo ataingiza fedha kisha kuandika kiasi anachohitaji kupitia kwenye vitufe ndipo bomba lililopo ndani ya dirisha dogo huanza kutiririsha maziwa.

Masofa ya kisasa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro, pamoja na vitambaa vya rangi nyeupe vikiwa pamoja na mito midogo ya kuegemea, vimetolewa nje na kukusanywa sehemu moja kwa ajili ya kuuzwa.

Masofa ya kisasa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi nyeupe, vikiwa na mito yake vimetolewa sehemu ya nje yenye uwazi ili kuuzwa.

Vitu mbalimbali vya samani vikiwa vimekusanywa ndani ya jengo moja kwa ajili ya kuuzwa mfano ni meza ya kulia chakula, viti vya kukalia mtu mmoja mmoja vikiwa na mito ya kuegemea pamoja na makabati madogo.

Masofa ya kisasa yaliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao magodoro yakiwa na vitambaa vya rangi nyeusi inayong'aa mengine yakiwa na vitambaa vya rangi nyeupe vikiwa vimetolewa nje kwa ajili ya kuuzwa.

Vitu vya samani vya vilivyokusanywa katika jengo moja kwa ajili ya kuuzwa ikiwemo vitanda ambavyo vina magodoro yaliyotandikwa vizuri meza ndogo za kulia chakula na viti vya masofa kwa ajili ya kukalia.

Viti ambavyo hukaliwa na mtu mmoja mmoja viliyotengenezwa kwa kutumia mbao, vikiwa vimewekwa magodoro na vitambaa ili mtu asiumie atakapokaa kwa muda mrefu vikiwa vinauzwa.

Kitanda kizuri ambacho kimetengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia, kikiwa pamoja na chaga zake kimetolewa sehemu ya nje yenye uwazi kwa ajili ya kuuzwa.

Vitu vya samani vilivyokusanywa sehemu moja, ikiwa ni pamoja na masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi mbalimbali, vikiwa vinauzwa.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao vikiwa vimeunganishwa kitanda cha juu na kitanda cha chini, ambapo kuna ngazi inayotumika kupanda kitanda cha juu, vikiwa vimetolewa sehemu ya nje kwa ajili ya kuuzwa.

Fundi selemara akiwa katika eneo analofanyia kazi akiwa anaranda mbao kwa ajili ya kutengeneza vitu mbalimbali vya samani kama vile:kitanda, makabati, meza pamoja na viti.

Jengo kubwa la ghorofa mbili lenye madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa kioo ambalo linauza vitu mbalimbali vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na masofa, meza pamoja na vitanda.

Masofa ya kisasa ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao magodoro na vitambaa vya rangi nyeusi, zikiwa pamoja na mito midogo kwa ajili ya kuegemea vimetolewa sehemu ya nje yenye uwazi kwa ajili ya kuuzwa.

Vitu vya samani vilivyokusanywa sehemu moja kwa ajili ya mauzo, kama vile meza ndogo ya rangi nyeupe, ikiwa na maua juu yake pamoja na makochi yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vyeupe.

Viti vizuri vilivo tengemzwa kwa ajili ya kuakaliwa na mtu mmoja moja vikiwa na magodoro laini pamoja na vitamba vya rangi nyeusi pia kukiwa na meza iliyopakwa rangi ya kahawia isiyong'aa. Vifaa hivo hutumika katika maofisi.

Vitanda vya kulalia vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao pamoja na vyuma, vikiwa vimeunganishwa kitanda cha juu na kitanda cha chini, ambapo kuna ngazi inayotumika kwa ajili ya kupanda kitanda cha juu, vikiwa vimetolewa sehemu ya nje yenye uwazi kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana aliyesimama katika mapokezi ya hoteli ya kisasa akiwa anasubiri kupewa huduma na wahudumu wawili waliovaa sare, pembeni kukiwa na kochi kwa ajili ya kupumzika wakati wa kusubiri kuhudumiwa, na picha iliyobandikwa ukutani inayopendezesha sehemu hiyo.

Kijana wa kiume akiwa ameketi katika hoteli ya kisasa na nzuri, akiwa anapatiwa huduma ya chakula na mhudumu wa kike aliyevaa sare akiwa ameshikilia sahani iliyo na chakula mkononi.

Wanawake wawili wakiwa wamesimama katika meza refu ya mapokezi ya hoteli ya kisasa wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma na mhudumu, kukiwa na taa za mapambo zinazotoa mwanga katika eneo hilo.

Chumba cha hoteli ya kisasa kikiwa na viti virefu vya rangi ya njano, ambapo watu wamekaa wakipata vyakula vilivyopo juu ya meza, kukiwa na madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo yanayoingiza mwanga kutosha katika eneo hilo.

Mazingira ya sokoni kukiwa na mama ameketi anaetoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali zinazotumika katika uandaaji wa wa chakula kama vile vitunguu, karoti, nyanya pamoja na matunda.

Mazingira ya sokoni, ambapo kuna kundi la watu mbalimbali wanaofanya biashara ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa, kama vile: nyanya, karoti, vitunguu pamoja na ndizi zilizoning'inizwa juu.

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu mbalimbali ambapo wanafanya biashara za uuzaji wa matunda pamoja na viungo ambavyo hutumika katika maandalizi ya mapishi kama vile nyanya, karoti, vitunguu na matunda kama machungwa, ndizi, mananasi na bidhaa zingine nyingi.

Mazingira ya sokoni kukiwa na mkusanyiko wa watu wanaofanya biashara ya uuzaji wa nunuzi wa bidhaa mbalimbali ambazo zinatumika katika maandalizi ya chakula, kama vile: nyanya, viazi, mboga za majani, mahindi, maharage, na kadhalika.

Mazingira ya sokoni kukiwa na mkusanyiko wa watu mbalimbali wakiwa wanafanya biashara za uuzaji na ununuzi wa bidhaa ambazo zinatumika katika maandalizi ya chakula kama vile nyanya karoti, pilipili, hoho ambazo zimepangwa kwa makundi juu ya meza.

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu ambao wanafanya biashara ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa ambazo zinatumika katika maandalizi ya chakula kama vile: nyanya, vitunguu, karoti. Ambazo zimepangwa kwa makundi juu ya meza.

Tangazo ambalo linaonyesha kuwa mteja akiwa anafanya huduma ya kulipia bidhaa mtandaoni akutumia simu janja, ikiwa anatumia kadi ya benki kufanya malipo hayo.

Mkono wa kiume ukiwa umeshika simu janja ya mkononi, ikiwa na skrini inayoonyesha huduma mbalimbali za kifedha zinazotolewa na M-pesa, ikiwa ni pamoja na kuweka pesa, kutoa pesa na kuangalia salio katika akaunti, nakadhalika.

Jengo zuri na la kisasa la ghorofa mbili ambalo lipo ndani ya uzio uliotengenezwa kwa ukuta pamoja na geti zuri, jengo hilo likiwa linauzwa au kupangishwa kwa mteja ambaye anahitaji kufanya makazi ya kuishi.

Vijana wawili wa kike na wa kiume, wakiwa ndani ya nyumba nzuri upande wa jikoni. Kukiwa na makabati ya kuwekea vyombo sehemu za kupika, meza pamoja na viti. Huku ukutani kukiwa na picha, nyumba hiyo inauzwa au kupangishwa kwa mtu anayehitaji kufanya makazi ya kuishi.

Jengo zuri na kubwa la rangi ya njano, la ghorofa mbili, likiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia matofali, ambalo hupangishwa au kuuzwa kwa mteja atakayehitaji kufanya makazi ya kuishi.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa mbalimbali, mojawapo likiwa linauza nguo za kiume ambayo ni makoti ya suti yaliyoning'inizwa katika rafu za chuma pamoja na mashati yaliyokunjwa vizuri na kupangiliwa katika rafu za chuma pia.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogo madogo yanayouza bidhaa tofauti tofauti, moja wapo likiwa linauza nguo za kiume kama vile makoti ya suti yaliyo ning'inizwa katika rafu za chuma, mashati yaliyokunjwa vizuri na kupangiliwa juu ya meza pamoja na viatu vizuri.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, moja wapo likiwa linalouza nguo za kiume ambayo ni makoti ya suti yaliyoning'inizwa katika rafu za chuma yenye rangi tofautitofauti.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogo madogo yanayouza bidhaa mbalimbali, mojawapo likiwa linauza viatu vya wanawake vya ukubwa tofautitofauti, vilivyonin'ginizwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogo madogo, yanayouza bidhaa mbalimbali, mojawapo likiwa linauza nguo za watoto wa kike wenye umri chini ya miaka saba, ambayo ni magauni na sketi, zilizoning'inizwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogo madogo yanayouza bidhaa mbalimbali, mojawapo likiwa linauza pochi za wadada na mabegi ya migongoni pamoja na makoti aliyoning'inizwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, kulingana na mwenye duka atakavyoamua mojawapo likiwa linauza nguo kama vile; suruali, masweta yaliyoning'inizwa katika rafu za chuma mengine yakiwa yamepangwa juu ya meza.

Kijana wa kike akiwa katika duka kubwa na la kisasa lenye sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae, kukiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu ya duka hilo, akiwa anachagua bidhaa na kuweka katika kapu dogo, ambalo lina matairi yanayomsaidia wakati wa kuvuta.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu na sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae likiwa linauza bidhaa mbalimbali kama vile vyakula vilivyo okwa mfano ni; keki, mikate ambayo imehifadhiwa katika makabati yaliyotengenezwa kwa vyoo.

Duka kubwa na la kisasa lenye taa nyingi zilizofungwa juu likiwa na sakafu yenye vigae, kukiwa kunauzwa bidhaa mbalimbali zilizohifadhiwa katika rafu za chuma ambapo mteja huchagua bidhaa anayohitaji kisha kuja katika sehemu ya kaunta kufanyia malipo.

Duka kubwa na la kisasa linalotoa huduma ya bidhaa mbalimbali, zikiwemo soda zilizohifadhiwa kwenye makopo na juisi za matunda zilizohifadhiwa katika maboksi ya karatasi ngumu vyote vikiwa vimepangwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na lakisasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, likiwa linauza bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na viatu vya kiume vilivyopangwa katika rafu za mbao.

Duka kubwa na la kisasa lenye taa nyingi zilizofungwa juu, likiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae ambalo linauza vinywaji mbalimbali, kama vile soda au juisi za matunda; zilizohifadhiwa katika makopo na kupangwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na lakisasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae, likiwa linauzwa bidhaa mbalimbali zikiwemo biskuti zilizowekwa katika maboksi, na kupangiliwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa nyingi zilizofungwa juu. Chini kukiwa na sakafu safi yenye vigae ambalo linauza vinywaji mbalimbali kama vile: soda na juisi zilizotengenezwa kwa kutumia matunda; zilikihifadhiwa kwenye makopo na kupangwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye taa nyingi zilizofungwa juu chini kukiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, ambalo linauza nguo za watoto wadogo wa kike zilizopangwa katika rafu ya chuma zingine zikiwa zimekunjwa vizuri.

Kijana wa kike akiwa katika duka kubwa na la kisasa, ambapo amechagua bidhaa mbalimbali kwa ajili ya maandalizi ya chakula, na kuweka katika toroli dogo, lenye matairi madogo ambayo hurahisisha wakati wa usukumaji.

Duka kubwa na la kisasa ambalo linauza bidhaa mbalimbali zikiwemo matunda kama vile ndizi na mananasi; pamoja na mazao ya chakula kama vile maharage, mchele na mahindi vilivyohifadhiwa katika makarai madogo.